Kuna shughuli za kiserikali zinazoendelea hapa, ikionekana hawa ni watu ambao wanafanya kazi serikalini, ambao wamekusanyika hapa, ili waweze kukuwa na mkutano fulani, huenda ni mkutano wa haraka, ikionekana wote wamesimama kwa pamoja, na pia huku, hakuna watu wengi sana ambao wamekuja kuhudumiwa, na pia kuna maaskari ambao wamesimama hapa ili waweze wakalinda usalama.

Kuna watu wengi hapa ambao wengine wamepanda kwenye gari, wengine wakikimbia kwa miguu, ikionekana kabisa kuna kitu wanashangilia na ni kama ni michezo ya mpira ambayo ni timu ambayo inaitwa Gor Mahia, wakiwa wawili wamevalia mashati ambayo imeandikwa hivyo, huenda ni timu yao imeshinda ndio maana.

Hawa ni wachezaji wa mpira ambao wanaonekana kutoka kwenye uwanja wa mpira, inaonekana huenda wamemaliza mpira yao, na pia kuna mashabiki ambao wamekaa pembeni, ikiwa walikuwa wamekuja hapa ili waweze kushangilia, na pia mawingu hapa kunakaa kabisa hakuna dalili yeyote ya mvua.

Kuna wachezaji wa mpira hapa ambazo ni timu mbili, ambao wako kwenye uwanja wa mpira. Ingawa mpira haionekani, huenda iko mbele, ndio maana wengine wakiwa wanaangalia mbele waking'agania mpira. Pia kuna mashambiki ambao wamekuja hapa ili waweze, kila mtu akashambikia timu yake.

Kuna wachezaji wa mpira wa voliboli hapa wakiwa kabisa wanaonekana kuruka juu wakiwa wanainua mikono yao kila mtu aking'ang'ania mpira ili waweze kuwa washindi. Pia pembeni kuna mashambiki ambao wamekuja ili kila mmoja aweze kushambikia timu yao, waweze wakawa washindi.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa ikionekana watu wamevalia nguo ambazo ni nyekundu, shati pia makofia zao ikionekana kuna kitu ama kuna timu ama chama yoyote ambao wao wanataka ili wawambie watu ili waweze wakai sapoti

Kuna shughuli za kiresekali ambazo zinaendelea hapo, ikionekana hapa kuna mweshimiwa Rigadhi Gachagwa akiwa anachukulia vidole zake, pia kuna watu wamesimama kando yake wakiwa wamekuja hapa wameandamana naye, na pia kuna mtu moja mbele yake ambaye anaonekana ni yeye ndio anapeana huduma hizi.

Huduma za serikali zinafanyika hapa ikionekana hapa mbele ni mahali ambapo watu wanapewa vitu ambazo wanafaa kufanya na ikionekana hakuna mtu ambaye ako hapa huenda haijafunguliwa au huenda watu wametoka nje kidogo waende wakajipumzishe ndio waje wakaendelee na kazi.

Hawa ni wachezaji wa mpira ambao wameshikilia trophy yao na pia wameshikilia mpira na pia wameweka mikono yao juu wakishangilia kuonekana kuwa wamekua washindi, wote wakiwa na furaha wakiwa wamevaa vitu ambazo zinaonyesha kuwa ni wakenya.

Shughuli za kiserikali zina endelea hapa iki onekana watu, kila mtu hapa amevalia barakoa yake. Huenda hapa ni wakati ambapo kulikuwa na mchipuko wa ugonjwa wa COVID-19, ndio mana kila mtu hapa amevaa barakoa na pia kuna mtu ambaye amekuja hapa ili aweze kuhudumia aki onekana amesimama na watu wakiwa wana mhudumia.

Hawa ni wachezaji wa mpira wakiwa wako pembeni; huenda wenye wako katikati ama huenda hawajaanza kucheza mpira wakiwa wamevalia mavazi yao ya mpira. Na pia mwalimu wao akiwa hapa akiwaongelesha. Na pia kuna mashabiki wachache ambao wako pembeni wakingoja mpira ianze ama iendelee ilikuwa imeanza.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa ikionekana kuna makomputa nyingi sana hapa na pia kuna mtu mmoja ambaye amekuja ili aweze akahudumiwa na pia akionekana ako na karatasi ambayo huenda alikuwa anajaza fomu hii na pia kuna mtu ambaye anamhudumia akiwa upande mwingine.

Shughuli za kiserikali zinaendelea hapa ambapo kuna watu ambao wamesimama wanaonekana kabisa kuhudumiwa. Huku wengine wakiwa wameketi chini wakiongoja zamu zao ili waweze wakahudumiwa. Pia kuna watu ambao wanaingia na watu wanahudumiwa huku.

Hapa ni uwanja wa mpira ambapo kuna wachezaji wanaonekana kabisa kushangilia, pia wako na furaha sana. Huenda timu yao wameshinda. Pia kuna mashabiki huko nyuma yao wakionekana kuwa wanashangilia sana. Timu yao imeshinda.

Kuna shughuli za kiserekali hapa, ikionekana mweshimiwa Ruto, na pia kuna majaji wengi ambao wamesimama hap,a akiwa kabisa kuna kitu anaandika na pia kuna bendera, kuna bendera ya kenya, na pia bibi yake Willian Samoei Ruto ako kando yake akiwa amesimama, na pia kuna watu wengi sana.

Kuna shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa, ikionekana kuna watu ambao wamesimama wakiwa wanahudumia. Pia kuna wengine ambao wamekaa chini wakigonja zamu zao ili na wao waweze wakahudumia. Pia hapa kila mtu anahudumiwa vizuri sana ikionekana wameeka manambari ili mtu aweze kujua anaeda wapi.

Kwa shughuli za kiserikali ambazo zinaendelea hapa; ikionekana hapa ni Nairobi na kuna watu ambao wanapanga laini huku wakingoja huduma zao ili waweze wakahudumiwa. Na pia huku wameandika Huduma centre ambapo sana sana watu wanakuja hapa wanachukuliwa vidole zao ili wakifanya kazi wakuwe wanapeana hizo barua wanaonekana kuwa wamefanya kitu hadhari huku Kenya.

Hapa kuna watu ambao wamejumuika hapa ikionekana kuna watu ambao wamevalia mavazi ya nyekundu ambayo ni shati na imeandikwa KDF kuonyesha kua huenda wamekuja mazoezi ili waweze wakapata kazi ya KDF na pia kuna mmoja ambaye anaonekana kabisa kufurahi. Hapa pia kuna mashabiki ambao wamekuja ili waweze kuona mazoezi yao wakiwa wanataka kupata kazi. Pia wako wengi sana wakiwa wamejaa huku wakiwa wamekuja ili waweze kuhudumiwa. Wote wakiwa wamekaa chini.

Hawa wanaonekana ni mashabiki. Huenda ni timu ya mpira au wakimbiaji wakionekana wako na matarumbeta, wengine wakiwa wamekaa chini na wengine wakiwa wamesimama, wote wakiwa wanashangilia. Inaonekana kuna timu ambayo wanashangilia wanataka ili ikuwe na mshindi.